Sehemu ya banda kubwa lililo na mifuko ya mbolea na dawa za kilimo zilizo katika mifuko yenye rangi nyeupe, ikiwa na maandishi myeusi na maandishi ya kijani huku wakionekana watu walioshika mifuko hiyo na kuvaa kofia za rangi ya njano.

Sehemu ya chumba kilicho na duka ya dawa za kilimo na mifugo, zilizo katika shefu zenye rangi nyeupe na vioo na huku kukiwa na chupa na makopo ya dawa mbalimbali, ikiwa na mifuniko myekundu pamoja na myeupe.

Kikasha cheupe kilicho na dawa za mifugo, chenye rangi nyekundu, nyeupe na maandishi meusi na meupe na rangi nyekundu, huku mbele ya kikasha hicho kukiwa na picha ya mnyama mpaka, na mbwa, wakiwa mbele ya kikasha hicho.

Kiboksi kidogo cha dawa za mifugo kilicho na rangi ya maziwa kikiwa na ufito wa rangi ya kijani na karoti, na huku kukiwa na maandishi mbalimbali yanayoelezea dawa hiyo yenye rangi ya karoti, bluu bahari, na rangi nyeusi na huku kukiwa na picha za wanyama zimechorwa katika kiboksi hicho.

Kasha la dawa za kilimo na mifugo lililo na rangi nyeupe na upande wa ubavuni kukiwa na rangi nyekundu, lililo na maandishi ya rangi nyekundu na nyeusi na mbele ya maandishi kukiwa na picha ya mnyama aina ya mbwa aliye na rangi nyeupe.

Dawa na mbolea za aina ya mifugo na kilimo zilizo katika chumba kilicho wazi chenye kuta nyeupe na sakafu iliyoezekwa kwa vigae vyenye rangi nyeupe, na mbele kukiwa na bango leupe lenye maandishi ya bluu, njano na nyeusi na huku kukionekana watu walioshikilia baadhi ya mifuko iliyo na mbolea na madumu yaliyo na dawa hiyo.

Duka la dawa za kilimo na mifugo, lililo na kuta zenye rangi nyeupe na huku baadhi ya mashelfu yakionekana kuwa na bidhaa mbalimbali pamoja na chupa za dawa. Moja ikionekana yenye rangi nyeupe, mfuniko wa kijani na maandishi meusi na huku ndani ya duka hilo wakionekana watu waliokaa kwenye viti.

Chupa ya dawa za kilimo na mifugo iliyo na rangi nyeupe na kafuniko kadogo kwa juu keupe na huku, ikiwa imebandikwa karatasi lililo na rangi ya karoti, njano na likiwa na maandishi meusi na mekundu na huku kwa mbele kukiwa na picha za wanyama na wadudu mbalimbali na kando kukiwa na kasha la dawa hiyo.

Duka la kuuzia bidhaa za kilimo na mifugo. Lililo na banda kubwa nje na huku kukiwa meza kubwa ya mbao. Iliyopangwa baadhi ya mifuko ya dawa hizo, pamoja na ndoo nyeupe na mfuniko mwekundu. Huku akionekana mtu aliyekaa juu ya meza akionekana akitoa maelekezo kwa mmoja wa wateja.

Kopo lenye dawa ya mifugo lililo na rangi nyeupe lililofunikwa juu kifuniko cheupe na sehemu ya pembeni kukiwa na kikaratasi chenye rangi nyeupe na rangi ya zambarau iliyo na maandishi yenye rangi nyeupe na nyeusi na huku ikiwa imechorwa picha ya kuku mwenye rangi ya kahawia na pembeni likiwa boksi la dawa hiyo.

Sehemu ya wazi, iliyo na viboksi vidogo vya dawa za wanyama, vilivyo na rangi nyeupe na sehemu ya chini kukiwa na ufito wa rangi ya kijani; mbele yakionekana maandishi meusi madogo na ya kijani, na huku sehemu ya mbele kukiwa kumechorwa picha za baadhi ya wanyama hao.

Mfuko mwepe ulio na mbolea ya kilimo, iliyo na maandishi ya rangi ya kijani na maandishi ya bluu, huku ukiwa umejazwa mbolea ndani yake na kuandikwa matumizi na aina ya mbolea iliyo katika mfuko huo wenye rangi nyeupe.

Duka la kuuzia dawa za kilimo na mifugo lililo na kuta za rangi ya kijani na shelfu za rangi ya kahawia, uku ndani ya duka ilo kukiwa na shelfu zilizopangwa makopo mbalimbali ya dawa na paketi za dawa na mbegu zenye rangi tofauti.

Dawa za kilimo na mifugo iliyo ndani ya kichupa kidogo chenye rangi nyeupe na kifuniko kidogo cheupe, na huku ikiwa imebandikwa kikaratasi cheupe chenye fito za bluu na maandishi yakiwa meusi na kando kukiwa na kasha lililo na dawa hilo likiwa na picha ya mnyama mbele yake.

Chupa ndogo iliyo na dawa za mifugo iliyo na rangi ya kahawia iliyofunikwa kikaratasi cheupe chenye rangi ya njano, na maandishi meusi na bluu na juu kimfuniko kidogo chenye rangi ya njano, na kando kukiwa na kasha la dawa hilo lenye rangi ya njano na mbele rangi nyeupe yenye maandishi meusi na rangi ya bluu.

Mazao ya biashara aina ya vitunguu maji vyekundu, vikiwa shambani tayari vimevunwa katika tuta na kulazwa pande mbili na huku katikati ya tuta hilo kukiwa na mpira wa bomba wenye rangi nyeusi, uliokuwa ukimwagilia vitunguu hivyo vilivyo tayari.

Sehemu ya wazi iliyo na mazao ya biashara aina ya mahindi ya rangi ya njano, yalivyovunwa na kuwekwa juu ya trubai la kijani, huku akionekana mwanamke aliyevaa fulana ya rangi nyeupe akiwa ameshika mahindi hayo katika mikono yake.

Sehemu ya wazi ya shamba la mazao ya biashara aina ya viazi mviringo, baadhi vikiwa vimechimbwa kutoka katika shamba na kulundikwa katika lundo kubwa na huku wakionekana watu walioinama, wakiwa na mifuko myeupe wakipakia viazi hivyo.

Banda lililo na mazao ya biashara aina ya nyanya zilizopandwa katika mifuko ya plastiki yenye rangi nyeusi na kuwekewa udongo, huku ikionekana miche hiyo iliyofungiwa kamba kuelekea juu na huku kukiwa na nyanya zilizoiva.

Shamba lililo na mazao ya biashara aina ya migomba, yaliyopandwa kwa mistari katika mashimo makubwa na huku kukiwa na baadhi ya migomba hiyo iliyotoa mikungu ya ndizi, na akionekana mwanamke aliyevaa nguo nyeusi, akiwa ameshika sehemu ya chini ya mkungu wa ndizi.

Shamba la lilo na mazao ya biashara aina ya viazi, likiwa limepandwa katika matuta. Huku wakionekana watu walioinama wakiwa wanachimba viazi hivyo vilivyo na rangi nyeupe, na katikati ya shamba kukiwa na vibao vyenye rangi nyeupe na maandishi yaliyoandikwa katika vibao hivyo.

Shamba lililo na mazao ya biashara aina ya migomba ikiwa kando ya majengo yaliyowezezekwa yenye kuta zenye rangi ya karoti na migomba hiyo, ikiwa imezungushiwa makaratasi ya rangi ya kijivu sehemu ya chini na katika shamba hilo kukiwa na mimea mingine ya kijani iliyo mifupi.

Sehemu ya shamba kubwa lililo na mazao ya biashara aina ya mahindi yakiwa yamekauka tayari kwa kuvunwa na huku shamba hilo likionekana baadhi ya mahindi yakiwa tayari yamekatwa na kuwekwa chini na wakionekana watu wakiendelea kukata mahindi hayo huku kukiwa na nyasi katika mahindi hayo.

Sehemu ya shamba kubwa lililovunwa mazao ya biashara ya viazi vitamu, vilivyowekwa katika makasha makubwa ya rangi nyekundu, kijani na bluu. Katika kila kasha kuna viazi na kupangwa katika mstari.

Shamba lenye mazao ya biashara aina na mibuni ikiwa shambani. Katika shamba lililo na mimea hiyo, akionekana baba aliyevaa fulana yenye rangi ya bluu bahari akiwa ameshika matawi ya mibuni hiyo, iliyo na mibuni iliyoiva na mingine ikiwa mibichi.

Sehemu iliyo na makasha yaliyo na mazao ya biashara aina ya maparachichi, yakiwa katika makasha yenye rangi ya njano na katika kila kasha kukiwa ndani na maparachichi, na kupangwa makasha hayo katika mistari iliyobebana.

Shamba la mazao ya biashara aina ya nyanya zikiwa shambani zikiwazimeninginizwa katika miti na kufungwa kamba na huku kando sehemu ya wazi, kukiwa na turubai lililowekewa nyanya zilizo iva katika turubai hili na akionekana mtu aliyechuchumaa na kushika baadhi ya nyanya hizi.

Sehemu ya wazi iliyo na shamba la mazao ya biashara aina ya nyanya zikiwa tayari zimechumwa na kuwekwa ndani ya vikopo vyenye rangi nyeupe, huku kando kukiwa na msitu wa miti na huku akionekana mtu aliyevaa fulana ya rangi nyekundu na suruali nyeusi akishika baadhi ya nyanya.

Mazao ya biashara aina ya viazi mviringo, vikiwa katika magunia yalipakiwa, yenye rangi nyeupe na mistari miekundu pembeni, huku magunia hayo yakiwa yamefungwa juu kwa kamba, na kando likiwa gari lenye tera la rangi ya kijani likiwa limepaki, na huku wakionekana watu wakiendelea kupakia viazi hivyo.

Shamba lililo na mazao ya biashara aina ya nyanya zikiwa zimepandwa katika matuta na huku akionekana mtu aliyevaa nguo za bluu, ameshika chombo cha rangi ya kijivu. akichuma nyanya hizo na kuweka ndani ya chombo hicho ambazo nyanya nyingine zikiwa mbichi na nyingine zikiwa zimeiva.

Sehemu ya shamba la mibuni iliyo na miti ya kijamii yenye matawi ya kijani na huku baadhi ya miti hiyo ikiwa na matawi yaliyo na matunda ya miguni yaliyoiva yenye rangi nyekundu, na huku akionekana mtu aliyevaa fulana ya mistari na njano na nyeusi akichuma baadhi ya matunda hayo.

Sehemu ya wazi ya shamba likiwa na mazao ya biashara aina ya mahindi, huku yakiwa yamerundikwa kando ya shamba hilo tayari yakiwa yamekomaa na pembeni yake akionekana dada aliyevaa suruali nyeusi, akiwa na mfuko wa mahindi kichwani na nyuma kukiwa na shamba lililo bado na mahindi hayo.

Sehemu ya wazi iliyo na shamba la miti ya biashara aina ya mapapai, ikiwa imepandwa katika mashimo makubwa na huku ikionekana baadhi ya miti hiyo ya mipapai ikiwa imetoa matunda ya aina ya mipapai yenye rangi ya kijani na huku akionekana mtu aliyechuchumaa akiwa anaangalia mapapai hayo.

Sehemu ya wazi iliyo na mazao ya biashara aina ya mahindi, yakiwa katika magand, huku yakiwa yamening'inizwa katika kichanja kilichotengenezwa kwa miti na mahindi hayo makavu yakiwa yamewekwa juu yake kwa mistari.

Sehemu ya banda kubwa la kilimo lililo na mazao ya biashara ya nyanya huku ikionekana miche hiyo ya nyanya, ikifungwa kamba na kuning'inizwa katika miti iliyofungwa katika banda hilo na sehemu kukiwa na nyanya nyingi zilizorundikwa katika rundo kubwa huku zikiwa zimeiva.

Shamba lenye mazao ya biashara aina ya matunda yaliyopandwa kwa mstari katika shamba huku yakiwa yamefungiwa kamba kwenye miti mikavu, yakining'inia juu na baadhi yakiwa yametoa matunda yaliyo bado mabichi, na akionekana mwanamke aliyevaa koti jeusi na kitambaa kichwani akiwa ameshika baadhi ya matunda hayo.

Shamba kubwa la mazao ya biashara aina ya ndizi ikiwa na migomba iliyo shambani iliyopandwa katika mistari , na sehemu ya chini ya ardhi kukiwa na majani makavu ya migomba na majani mabichi yaliyoota; na huku baadhi ya migomba hiyo ikiwa tayari ina mikungu ya ndizi iliyo funikwa kwa makaratasi ya rangi ya bluu.

Shamba la mazao ya biashara aina ya nyanya, zikiwa shambani huku zikiwa zimepandwa katika matuta na kufungiwa miti mikavu na kamba iliyoning'inizwa juu, na huku akionekana mtu aliyevaa shati jeusi na kofia kichwani, akiwa anashika moja ya nyanya hizo hapo shambani.

Sehemu ya wazi ya ardhi iliyo na nyasi fupi za kijani na huku kukiwa na magunia yenye rangi nyeupe na mistari mekundu, yaliyojazwa mazao aina ya viazi mviringo na kufungwa kwa kamba juu, na huku baadhi ya viazi vikiwa bado chini na magunia mengine yakiwa nusu.

Sehemu ya wazi iliyo na mazao ya biashara aina ya ndizi, huku zikiwa zimewekwa chini ya ardhi yenye udongo mwekundu. Ikionekana mikungu ya ndizi na kando wakionekana wanawake waliosimama na wengine wakiinama wakiwa wanazishikilia ndizi hizo.

Sehemu ya wazo iliyo na meza kubwa ikiwa ina mazao ya biashara, aina ya nyanya zikiwa tayari zimeiva na nyingine zikiwa bado mbichi huku wakionekana watu waliovaa glovu katika mikono yao wakizunguka meza hiyo, na kuzichambua baadhi ya nyanya na kuweka ndani ya plastiki jeusi.

Sehemu ya banda kubwa lenye nafaka za biashara lililoshikiliwa kwa miti na mbao, huku ndani ya banda hilo kukiwa na matenga yenye rangi ya kijani, njano na bluu yaliyo na mazao ya ndizi zilizowekwa ndani ya matenga hayo.

Sehemu ya shamba lililo na zao la biashara aina ya mipapai iliyopandwa katika mistari na chini yakionekana majani mabichi ya mipapai hiyo, na huku katikati akionekana mtu aliyevaa flana nyekundu akiwa anachuma moja ya papai lililoiva.

Sehemu iliyo pembezoni mwa kuta ya nyumba, iliyojengwa kwa mawe ikionekana shamba lililo na nyasi fupi, na huku kukiwa na miche ya migomba, iliyo na mikungu ya ndizi na baadhi ikiwa imeshikiliwa na miti mikavu kwa pembeni.

Shamba lililo na kilimo cha umwagiliaji kilicho na mazao ya biashara aina ya matango yaliyopangwa kwa mistari na kufungwa kamba zilizonong'inizwa, juu na chini ya ardhi kukiwa na mipira meusi ya maji kwa ajili ya umwagiliaji na huku akionekana mtu aliyeshika tango katika mkono wake.

Sehemu ya wazi iliyo na sakafu yenye vigae vyeupe na huku juu kukiwa kumetandikwa turubai lenye rangi ya bluu likiwa na mahindi makavu yaliyovunwa na kuanikwa juu ya turubai hilo, na kando likionekana shamba lililo na mahindi yaliyokauka na huku akionekana mwanamke aliyesimama karibu na mahindi hayo.

Sehemu ya wazi iliyo na mazao ya biashara aina ya nyanya, zikiwa zimerundikwa chini ya mti mkubwa kukiwa na maboksi, ya mbao yaliyo jaa nyanya zilizoiva na nyingine mbichi, huku wakionekana watu wakiendelea kuweka nyanya hizo ndani ya maboksi hayo.

Shamba lenye mazao ya biashara aina ya nyanya zikiwa zimepandwa katika mistari na kufungiwa kamba na kuning'inizwa juu huko mimea hiyo ya nyanya ikiwa na nyanya zilizo mbichi na nyingine zilizoiva. Huku wakionekana watu wawili waliovaa nguo za kijani wakiwa wameshika matenga ya kijani na kuchoma nyanya hizo.

Shamba la mazao aina ya mibuni iliyopandwa shambani, huku ikionekana baadhi ya mimea hiyo ikiwa na matunda tayari yaliyoiva yenye rangi nyekundu na mengine yakiwa bado mabichi, na chini ikionekana ardhi yenye udongo iliyo na majani mabichi machache.

Sehemu ya wazi iliyo na turubai lenye rangi nyeupe huku juu ya turubai hilo kukiwa na nyanya zilizoiva na kando kukiwa na tenga plastiki lenye rangi ya kijani lililo na nyanya chache na pembeni kukiwa na kindoo kidogo chenye rangi nyeupe. Huku sehemu ya nyuma kukiwa na baisikeli iliyopaki na mtu aliyeshika nyanya hizo.

Banda kubwa lililo na mimea ya mazao ya biashara huku yakiwepo maturubai meupe yaliyokunjwa na kutobolewa kwa juu na ndani yakawekwa udongo, na katika matundu hayo yamepandwa mimea aina ya pilipili ambazo zimeiva zenye rangi ya njano na huku kwa chini kukiwa na sakafu ya mbao.

Shamba kubwa la mazao ya biashara lililo na mfumo wa umwagiliaji, huku yakionekana mimea ya kijani iliyopandwa katika mistari na katika mistari hiyo kukiwa na mipira mieusi ya maji iliyofungwa kwa ajili ya kumwagilia na akionekana kijana aliyeinama Katikati ya shamba hilo.

Sehemu ya shamba lililo na mfumo wa umwagiliaji kukiwa na mimea ya kijani iliyopandwa katika matuta kwa mistari, na huku kukiwa kumefungwa mipira katika sehemu ya matuta hayo iliyo na rangi nyeusi na katika kila tuta kukiwa na vimifereji vipana.

Shamba lililo na mazao ya kilimo aina ya nyanya zilizo pandwa katika mistari na kufungiwa miti na kushikiliwa kwa kamba na kunyoosha juu. Huku wakionekana watu waliovaa kofia wakiwa wamechuchumaa na kushika moja ya shina la nyanya.

Sehemu ya shamba, iliyopandwa mimea ikiwa imepandwa katika visanduku vilivyogawiwa katika mipira myeusi, na huku mimea hiyo ikiwa imekaa katika viboksi hivyo, ikiwa imetoa majani yenye rangi ya kijani.

Sehemu ya banda lililozungushiwa wigo wa miti na ndani ya banda hilo kukiwa na mazao, mimea ya kijani iliyopandwa ndani ya mifuko meupe iliyo na udongo na huku akionekana mtu aliyesimama kando ya mifuko hiyo, akiangalia mimea hiyo.

Chumba cha uzalishaji wa mbegu za kilimo kilicho na madirisha makubwa ya vioo na juu ya meza kukiwa na vyombo vilivyo na udongo ndani miche michanga ya mbegu . Vyombo hivyo vikiwa na rangi nyeusi na rangi nyekundu.

Sehemu ya shamba iliyo na miche midogo ya mazao, iliyopandwa katika vikopo vidogo vyenye rangi nyeusi na fito nyeupe. Na ndani ya vikopo hivyo kukiwa na miche ya rangi ya kijani midogo iliyopandwa ndani ya udongo.

Sehemu ya shamba lenye kilimo cha umwagiliaji, kukiwa na mimea yenye rangi ya kijani iliyopandwa kwa mistari. Na huku katikati ya mistari kukiwa na mabomba ya mipira yenye rangi ya bluu. Huku ikiwa inamwagilia shamba hilo.

Shamba kubwa la mazao ya biashara aina ya migomba ndio iliyopandwa katika shamba lililo na ubongo na nyasi fupi chache, huku migomba hiyo ikiwa na majani mabichi ya kijani na mengine makavu yaliyoning'inia, huku baadhi ya migomba hiyo ikiwa tayari na mikungu ya ndizi.

Sehemu ya shamba lililo na mazao yaliyopandwa katika matuta na katika mistari; huku yakiwa ni mazao ya aina mbili na kando baadhi ya matuta ikionekana mipira mweusi ya kumwagilia maji, na katikati ya matuta hayo kukiwa na mifereji midogo isiyokuwa na maji.

Shamba kubwa lenye mazao, lililo na mazao ya matikiti, na katikati kukiwa kumepandwa mahindi na sehemu moja yenye uwazi ukionekana udongo, huku baadhi ya mimea hiyo ya matikiti ikiwa tayari na matikiti yanayoonekana katika mashina hayo.

Chumba kilicho na kilimo cha mazao kikiwa kimepandwa miche katika Mashine maalumu yenye rangi nyeupe, huku kukiwa na vimifuko vyeusi ndani ya matundu ya mashine hiyo; na huku yakionekana mabomba mbalimbali makubwa yenye rangi nyeupe.

Sehemu ya shamba lililolimwa kukiwa na mazao mbalimbali na huko, ikionekana mashine ya kilimo aina ya trekta likiwa katika shamba hilo lenye rangi nyekundu likiwa linalima katika shamba hilo lililo katika ardhi ya tambarare.

Sehemu ya tambarare iliyo na shamba kubwa lililo na nyasi fupi za kijani. Na katika ardhi hiyo kukiwa na mashine aina ya trekta kwa ajili ya ulimaji yenye rangi nyekundu, ikiwa imesimama katika shamba hilo tayari kwa kuanza kulima.

Sehemu ya banda kubwa la kilimo cha umwagiliaji, huku ndani ya banda hilo lililoezekwa kwa vitambaa vyeupe na ndani kukiwa na mabomba mapana meupe yaliyo na matundu na huku mimea ikiwa imepandwa katikati ya mabomba hayo, na ikionekana mashine ya kilimo iliyo na rangi nyeupe na mabomba ikiwa ndani ya banda hilo.

Shamba kubwa, lililozungukwa na vichaka vya miti, na ndani ya shamba hilo lililolimwa kukiwa na mashine ya kulimia iliyo na rangi ya nyekundu na vishikio vya chuma vyenye rangi nyeusi vikiwa shambani vinalima.

Shamba kubwa lililolimwa lenye udongo mwekundu na huku kando likiwa limezungukwa na sehemu ya maji na miti mirefu michache huku kikionekana chombo cha kulimia aina ya trekta lenye rangi nyekundu na nyuma akiwa amekaa mtu akiendesha trekta hilo na kuendelea kulima.

Mashine ya kilimo iliyo ndani ya banda lenye mimea inayotumia maji bila udongo, iliyopandwa katika mabomba mapana yenye rangi ya kijivu yaliyo na matunda juu yenye rangi nyeusi. Na huku mimea hiyo ikiwa imepandwa ndani, ya vikopo vyenye rangi nyeusi.

Sehemu ya shamba lililolimwa katika vitalu vikubwa na huku katikati ikionekana mashine ndogo ya kulimia inayosukumwa kwa mkono, ikiwa inalima shamba lililo na tope nyingi na kando vikionekana vitalu vingine vikubwa vilivyo na majani yaliyoota ndani yake.

Chumba kilicho na mazao yanayotumia maji bila udongo, huku kukiwa na mashine iliyofungwa juu, na pembeni na huku kukionekana mazao yaliyopandwa juu ya mabomba makubwa meupe mapana yaliyo na matundu na mimea ikiwa katika matundu hayo.

Sehemu ya wazi ya shamba lililozungushiwa wigo wa waya na kushikiliwa na miti na ndani ya shamba hilo kukiwa na baadhi ya mimea ya kijani na katikati ikionekana mashine ndogo yenye rangi nyekundu, huku akionekana mtu aliyeshikilia mashine hiyo akilima katika shamba hilo.

Sehemu ya shamba kubwa ilio na uwazi ulio na shamba lililo na majani mafupi na huku ikionekana chombo cha kulimia, trekta lenye rangi nyekundu huku nyuma likiwa limefungwa jembe tayari likiwa shambani linalima na sehemu ya mbele likionekana shamba kubwa lililopandwa mahindi.

Sehemu ya bwawa la ufugaji wa smaki walio katika maji huku samaki hao wakionekana wenye rangi nyeupe, rangi ya kahawia na wakiwa na matamvua yenye rangi nyeusi huku wakiwa ndani ya maji hayo.

Sehemu ya bwawa la kufugia samaki lililojengwa kwa kuta za simenti, na huku ndani ya bwawa hilo kukiwa na mabomba yanayoingiza maji katika bwawa hilo, na huku ndani kukiwa na samaki wadogo walio katika maji katika bwawa hilo.

Bwawa la ufugaji wa samaki lililo na mimea ya kijani iliyoota ndani ya maji, huku kukiwa na maji mengi na samaki wenye rangi ya bluu na nyekundu wakionekana ndani ya maji hayo yaliyo na mimea ya kijani.

Sehemu ya msitu ulio na miti mikubwa, yenye matawi yenye rangi ya kijani na chini kukiwa na mto mkubwa wenye maji machafu, na mto huo ukiwa umetengenezwa kwa kingo zilizofungwa kwa vyuma, na ndani ya mto huo kukiwa na mawe pamoja na mchanga.

Sehemu ya msitu mkubwa ulio na miti mikubwa mirefu yenye matawi ya rangi ya kijani na sehemu ya ardhi iliyo na udongo, huku akionekana mnyama aina ya mbwa aliye na rangi nyeusi na rangi ya kahawia, akiwa amesimama sehemu iliyo wazi.

Sehemu ya msitu mkubwa ulio na miti mingi ya rangi ya kijani mikubwa pamoja na vichaka, na huku pakionekana barabara ya udongo, ikiwa na daraja kubwa na kando kukiwa na vyuma vilivyofungwa katika daraja hilo.

Sehemu ya ardhi ikiwa na miche ya miti iliyopandwa katika vitalu, ikiwa imewekwa kwenye mistari katika vifuko vyeusi, na kila kitalu kikiwa na barabara iliyo ya vumbi ikipita katikati ya vitalu hivyo vya miti.

Sehemu ya wazi iliyo na vitalu vya miti, huku kando zikionekana nyumba mbili za matofali, zikiwa zimeezekwa kwa mabati na katikati ya vitalu hivyo wakionekana watu watatu waliosimama, na miti hiyo ikiwa imepandwa ndani ya vimifuko vidogo vyenye rangi nyeusi, vikiwa na udongo ndani yake.

Sehemu ya wazi iliyo na miti ya porini huku kukiwa na banda lililotengenezwa kwa makaratasi, na kushikiliwa na nguzo za rangi ya bluu na ndani kukiwa na vimifuko vidogo vilivyopandwa miti huku kukiwa na vibarabara vinavyopita katika vitalu hivyo vyenye miti.

Banda kubwa lililo na miche ya miti, huku likiwa limeezekwa kwa nyavu zenye rangi nyeusi na kushikiliwa na miti mikavu. Na huku ndani ya banda hilo akionekana mzee aliyechuchumaa mwenye suruali nyeusi, huku akiwa ameshika vimifuko vilivyo na baadhi ya miti.

Sehemu ya msitu, iliyo na miti mifupi na vichaka na huku kukionekana baadhi ya miti iliyo na maua. Na katikati ya msitu huo kukiwa na njia inayoelekea sehemu ya ndani katikati ya msitu huo.

Sehemu ya chumba kilicho na mazao ya umwagiliaji unaotumia maji bila udongo, ikiwa na kuta zenye rangi nyeupe na mlango wa mbao huku yakionekana mazao yaliyopandwa katika chombo maalumu na kufungiwa mabomba yenye rangi nyeupe huku mabomba hayo yakipeleka maji katika chombo kingine.

Sehemu ya kilimo cha mazao yanayotumia maji bila udongo, yakiwa yamepandwa katika chombo maalumu chenye rangi nyeupe kilicho na bomba lililokatwa lenye rangi nyeupe, na huku ikionekana mizizi kuning'inia katika chombo kingine cheupe kilicho wazi.

Banda lililo na mazao yanayotumia maji bila udongo yakiwa yamepandwa katika mabomba maalumu yenye rangi nyeupe, yaliyozungushwa na kupangwa katika mistari sehemu ya juu na chini huku katika sehemu ya juu kukiwa na mimea michache yenye rangi ya kijani.

Banda kubwa lenye mimea inayotumia maji bila udongo, ikiwa imeezekwa na ndani ya banda hilo kukiwa na maboksi ya mbao yaliyo na mimea iliyo ya rangi ya kijani na kufungiwa mabomba yanayopeleka maji katika mimea hiyo.

Banda kubwa lililo na wigo wa ukuta wa matofali huku ndani kukiwa na kilimo kinachotumia maji bila udongo, kukiwa na mazao yaliyoapandwa katika mabomba yenye rangi nyeupe na kuwekewa matundu juu na matundu hayo yakiwa na mimea ya kijani yakiwa yamepandwa kwa juu katika mistari huku yakinin'ginia.

Sehemu ya chumba kilicho na mimea ya umwagiliaji inayotumia maji bila udongo iliopandwa katika mabomba makubwa, mapana yenye rangi nyeupe yaliyo na matundu kwa juu, na katika matundu hayo ikiwa imepandwa mimea hiyo yenye rangi ya kijani.

Shamba la mimea inayotumia maji bila udongo, ikiwa imepandwa mimea katika mabomba mapana meupe yaliyo na matundu juu, na huku mimea hiyo ikiwa imefungwa kwa kamba na miti na kuning'inizwa katika paa la banda hilo lililo na mimea.

Banda kubwa la kilimo kinachotumia maji bila udongo, likiwa limeezekwa na maturubai meupe na kushikiliwa na vyuma vya rangi ya kijivu, na huku ndani ya banda hilo kukiwa na mimea iliyopandwa katika mabomba makubwa mapana meupe katika matundu, na huku akionekana mtu aliyeshika baadhi ya mimea hiyo.

Sehemu ya chumba ilicho na kilimo cha mazao na miche inayotumia maji bila udongo, ikiwa imepandwa katika mabomba mapana meupe yaliyotengenezewa nguzo na kuweka sehemu ya juu yenye matundu katikati na sehemu hiyo yenye matundu kukiwa na mimea hiyo iliyopandwa yenye rangi ya kijani.

Banda lililo na kilimo cha mazao yanayotumia maji bila udongo, yakiwa yamepandwa katika mabomba mapana, makubwa na kutobolewa, na ndani ya matundu hayo kukiwa na vikontena vidogo vyenye rangi nyeusi, vikiwa na mimea hiyo yenye rangi ya kijani.

Sehemu ya shamba lenye mimea inayo tumia maji bila udongo, ikiwa imepandwa katika mabomba meupa yaliyo na matunda na huko chini ukiwa na ardhi iliyo na majani na kukiwa na vyuma vidogo vilivyo unganishwa katika mabomba hayo makubwa yaliyo na mmea.

Sehemu iliyopandwa mimea inayotumia maji bila udongo kukiwa na chombo kikubwa chenye rangi nyeusi, na mfunika kwa juu wenye rangi ya njano, uliyo na matundu na mimea ikiwa imepandwa katika matundu hayo ikiwa imeelekeza mizizi ndani ya chombo hicho, na katika baadhi ya matundu kukiwa na mpira mwembamba wenye rangi nyeupe.

Sehemu ya banda lililo na mimea inayotumia maji bila udongo iliyopandwa katika kibomba kikubwa chenye rangi nyeupe kilicho na matundu, na huku akionekana mtu kunyanyua sehemu ya juu iliyo na mimea na huku mzizi wa mimea hiyo ukionekana katika sehemu ya chini.

Chumba kilicho na mazao yanayotumia maji bila udongo, yaliyopandwa katika mabomba makubwa yenye rangi nyeupe yaliyo na matundu kwa juu na kupandwa mimea hiyo yenye rangi ya kijani na huku mabomba hayo yakiwa yamefungwa juu ya vyuma vyenye rangi ya bluu bahari.

Sehemu ya banda lililo na mazao yanayotumia maji bila udongo, yaliyopandwa katika vyombo vyenye rangi nyeusi na pembeni kukiwa na baadhi ya vyombo hivyo vikiwa na maji. Na sehemu ya pembeni kukiwa na mpira wa maji wenye rangi ya kijani, na huku chini kukiwa na sakafu yenye udongo.

Banda la kilimo cha kumwagilia, kisichotumia udongo, kinachotumia maji, ikiwa limeezekwa kwa turubai jeupe na kushikiliwa na vyuma; na ndani kukiwa na mimea tayari iliyopandwa katika mabomba meupe yaliyo na matundu, huku mimea mingine ikionekana mifupi na mengine mirefu.

Sehemu ya banda kubwa lililoezekwa kwa mabati na kushikiliwa na vyuma, na baadhi ya banda hilo kukiwa na mbao na vyuma vilivyogawa huku wakionekana wanyama aina ya ng'ombe wenye rangi nyeusi na mabaka meupe wakiwa ndani ya banda hilo, na huku kila mmoja akiwa katika kichumba kilichowekewa nguzo za vyuma.

Banda kubwa la uzalishaji wa mimea, lililoezekwa kwa vitambaa vyeupe na kushikiliwa na hima na ndani kukiwa na mazao yaliyopandwa katika mabomba maalumu yakiwa yananing'inia chini ya udongo na sehemu ya wazi ya banda hilo kukiwa na nyasi fupi.

Shamba kubwa la kilimo, likiwa na mazao ya matunda aina ya nanasi, yakiwa yamepandwa katika sehemu ya mwinuko na tambarare, huku yakiwa katika mistari na baadhi ya miche hiyo ya nanasi ikiwa tayari na mananasi yaliyoota juu yake.

Sehemu ya banda kubwa la ufugaji wa ng'ombe lililoezekwa kwa mabati na kushikiliwa na nguzo za miti, na ndani ya banda hilo kukiwa na vyumba vidogo vilivyotengenezwa kwa vyuma na huku kukiwa na ng'ombe wenye rangi nyeupe na mabaka meusi wakiwa katika vyumba hivyo vilivyojengwa kwa vyuma vikiwa wazi.

Sehemu ya banda kubwa lililoezekwa na mabati na kushikiliwa na vyuma na ndani ya banda hilo kukikwa kumegaiwa katika sehemu tofauti, zilizofungwa kwa vyuma na waya kukiwa na wanyama wa kufugwa aina ya ng'ombe wenye rangi nyeusi na mabaka meupe wakiwa katika visehemu hivyo.

Sehemu ya ardhi ya uzalishaji wa mbegu ya mazao ya nafaka, yakiwa yameanikwa juu ya vichanja vilivyotengenezwa kwa mbao zilizo na rangi nyeusi na kahawia, kukiwa na mahindi pamoja na kahawa.

Chumba cha kufugia kuku huku kukiwa na vifaranga wengi wenye rangi ya maziwa na rangi nyeusi na katikati kukiwa na vyombo vya kulishia chakula, vifaranga hao venye rangi nyeupe na vitako vyenye rangi nyekundu.

Sehemu ya shamba la uzalishaji wa kilimo cha nyanya, zilizopandwa katika mistari na kuwekewa miti na kufungwa na kamba zilizoning’inizwa, na sehemu ya nyanya hizo kukiwa chini na majani makavu; na baadhi ya nyanya hizo zikiwa zimeiva na nyingine zikiwa mbichi.

Sehemu ya wazi iliyorundikwa zao la biashara aina ya vitunguu maji vyekundu vikiwa vimerundikwa katika rundo kubwa. huku juu ya rundo hilo akionekana mtu aliyeshika tenga akimwaga vitunguu katika rundo hilo.

Chumba kilicho na uzalishaji wa nyanya, kilicho na kuta za rangi ya kijivu na ndani kukiwa na nyaya zilizopangwa katika matrei na mashine maalumu, huku wakionekana watu waliovaa makoti ya bluu na kofia za bluu bahari vichwani, huku wakiwa wanapanga nyanya hizo katika makontena na meza mbalimbali.

Sehemu ya shamba kubwa lililo na mimea ya miti ya chai, huku kando kukiwa na miti mikubwa na sehemu hiyo yenye miti mikubwa kukiwa na bonde na upande wake wa pili kukiwa na shamba jingine lililo na mimea ya chai huku wakionekana watu wawili waliovaa vitunga nyuma wakiweka majani hayo ya chai.

Shamba la kilimo cha umwagiliaji, kilicho na udongo mwekundu, huku yakionekana mazao ya aina mbalimbali. Na katikati ya mazao hayo kukionekana mipira membamba meusi, iliyofungwa kwa ajili ya umwagiliaji katika shamba hilo.

Sehemu ya shamba iliyo na kilimo cha umwagiliaji, ikiwa imetengenezwa matuta madogo yaliyopandwa mimea juu ya matuta hayo, na katikati kukiwa na mipira myembamba myeusi ya maji kwa ajili ya umwagiliaji, na kukiwa na mifereji midogo katika kila tuta.

Shamba lenye mfumo wa umwagiliaji lililopandwa mazao yaliyo na rangi ya kijani yakiwa yamepandwa katika matuta kwa mistari, na huku katika kila tuta kukiwa na mfereji mdogo ulio na mpira wa mabomba wenye rangi nyeusi kwa ajili ya umwagiliaji.

Sehemu ya shamba lililo na kilimo cha umwagiliaji lililolimwa lenye udongo wenye rangi nyekundu, na huku kukionekana miti iiyopandwa katika mistari, na kando kukiwa kumefungwa mipira miembamba yenye rangi nyeusi kwa ajili ya umwagiliaji.

Sehemu ya shamba kubwa lililo na mfumo wa umwagiliaji likiwa limelimwa udongo ukionekana, na huku pembeni kukiwa na matuta yaliyo na mimea ya kijani na katikati ya sehemu hiyo ya udongo kukiwa na bomba kubwa lililofungwa linalomwaga maji katika mimea hiyo.

Sehemu ya wazi, yenye shamba kubwa lililolimwa la kilimo cha umwagiliaji, na huku ikionekana mitaro iliyochimbwa na kulazwa mabomba ya chuma yaliyo na matundu madogo juu, yaliyofungwa na vimipira vidogo vyenye rangi nyeusi; sehemu ya mbele yakionekana mashamba yaliyopandwa mimea.

Sehemu ya shamba la kilimo cha umwagiliaji, kukiwa na mazao ya kijani yaliyopandwa kwa mistari na katikati ya shamba hilo, kukiwa na mabomba marefu yaliyosimama huku yakimwaga maji katika shamba hilo, lililo na mimea.

Sehemu yenye shamba kubwa lenye mfumo wa umwagiliaji, huku kukiwa na matuta makubwa yaliyolimwa na kupandwa mimea katika mistari, na katika tuta hilo ikionekana mipira membamba meusi inayotumika kwa ajili ya umwagiliaji.

Sehemu ya shamba yenye mfumo wa umwagiliaji kukiwa na mazao ya kijani yaliyostawi na katikati kukiwa na tuta kubwa ambalo halina mazao; juu yake kukiwa na bomba kubwa la plastiki lenye rangi nyeupe lililo na matundu pembeni yanayomwagilia katika mazao hayo.

Shamba kubwa lililo limwa matuta yasiyokuwa na mimea na huku likiwa na mfumo wa umwagiliaji kukiwa na mabomba makubwa ya rangi nyeupe, yaliyotobolewa na huku maji yakimwaga katika vimifereji vilivyo katika shamba hilo lililo na matuta.

Sehemu ya shamba la kilimo cha umwagiliaji lililolimwa vituta vidogo vyembamba, katikati ya matuta hayo kuna mifereji midogo iliyofungwa mipira na mabomba ya chuma yenye rangi nyeupe.

Shamba kubwa lenye mfumo wa umwagiliaji, lililopandwa mazao ya kijani lililokatika matuta madogo nakupandwa katika mistari, katika mistari hiyo katika kila tuta kukiwa na mifereji iliyojaa maji na kando kukiwa na mabomba yanayomwaga maji katika mifereji mipana.

Sehemu ya ardhi iliyo na mandhari ya msitu, wenye miti michache mikubwa ya kijani, na sehemu kubwa ya ardhi iliyo tambarare ikiwa na nyasi fupi zilizokauka, katika sehemu hiyo iliyo na miti michache.

Sehemu ya ardhi iliyo na mandhari ya milima, mabonde yaliyo na miti na vichaka vya rangi ya kijani, na huku sehemu ya juu kukiwa na mawingu yenye rangi nyeupe na rangi ya bluu.

Sehemu ya ardhi iliyo tambarare, huku sehemu kubwa ikiwa imejaa maji, mto ulio na nyasi na kando kukionekana vyombo aina ya mitumbwi, ikiwa imepaki sehemu ya ardhi iliyo na maji kidogo, iliyozungukwa na nyasi mbichi.

Sehemu ya ardhi iliyo na mandhari ya msitu ulio na wanyama pori, huku kwa mbali kukionekana mlima mkubwa ulio na miti ya kijani na vichaka na sehemu ya tambarare ikiwa na nyasi fupi za kijani na vichaka vidogo, huku wakionekana wanyama walio na rangi nyeupe na mistari meusi na wanyama wengine wenye rangi ya kahawia.

Sehemu ya ardhi iliyo na mandhari ya milima, mabonde, na sehemu ya tambarare, huku sehemu ya milima ikiwa na miti michache, na sehemu ya mabonde kukiwa na miti na nyasi fupi za rangi ya kijani, na sehemu ya tambarare kukiwa na ardhi iliyolimwa.

Sehemu ya ardhi iliyo na mandhari ya miinuko mikubwa na mabonde, yaliyokaa kama matuta yaliyo na nyasi fupi na vichaka na huku sehemu ya anga kukiwa na mawingu ya rangi nyeupe na sehemu ndogo ya tambarare ikionekana na nyasi fupi za kijani.

Sehemu ya ardhi iliyo na mandhari ya tambarare na mwinuko kidogo, iliyo na vichaka vya miti mifupi na majani ya kijani, na sehemu kukiwa na maji yaliyopita katika mto mdogo na huku kukiwa na nyasi fupi sehemu ya tambarare.

Ardhi iliyo na maadhari ya miamba yenye milima na huku kando kukiwa na vichaka vya majani na miti mifupi, huku ikionekana milima iliyo na mawe yaliyopasuka na juu angani yakionekana mawingu yenye rangi nyeupe na rangi ya bluu.

Sehemu ya ardhi iliyo na madhari ya miti mikubwa ya kijani na vichaka vya majani, na huko kwa mbali kukionekana mlima usiokuwa na miti, pamoja na sehemu ya katikati kukiwa na mto mkubwa ulio na maji na pembeni kukiwa na mawe.

Sehemu ya ardhi iliyo na mandhari ya milima mikubwa, iliyo na mawe makubwa yaliyobebana na kukiwa na miti iliyo na majani ya kijani, pamoja na nyasi fupi na vichaka vya miti midogo na kando kukiwa na bonde kubwa.

Sehemu ya ardhi iliyo na mandhari ya milima mikubwa, yenye miamba ya mawe, na katikati kukiwa na bonde lililo na mto, uliopita katikati ya milima hiyo ya mawe, na sehemu ya chini kukiwa na ardhi ndogo yenye majani machache.

Sehemu ya ardhi iliyo na mandhari ya tambarare iliyo na vichaka vya miti midogo na nyasi fupi na huku akionekana mnyama mrefu aina ya twiga aliyesimama, na sehemu ya mbali yakuonekana majengo ya bluu bahari yaliyojengwa kwa maghorofa.

Sehemu ya ardhi iliyo na madhari ya mlima mdogo na sehemu kubwa ya tambarare, iliyo na vichaka na misitu ya miti na kisiwa chenye maji, na huku kukiwa na nyumba chache na milingoti ya umeme ikionekana najuu angani kukiwa na mawingu yenye rangi ya bluu na nyeupe.

Sehemu ya ardhi iliyo na madhari ya tambarare na jangwa, na huku kwa mbele kukionekana mlima mkubwa kwa mbali, na katikati ya tambarare hilo kukiwa na nyasi kavu zilizo na mti mmoja mkubwa wa kijani huku wakionekana wanyama warefu, twiga wakila majani katika mti huo.

Sehemu ya ardhi iliyo tambarare iliyo na miti mifupi na vichaka na nyasi za kijani na katikati ya sehemu hiyo kukionekana mnyama mrefu wa twiga aliye na madoa ya rangi ya kahawia na sehemu ya mbali yakionekana majengo marefu.

Sehemu ya ardhi iliyo na mandhari ya bonde lililo na maji huku pembeni kukiwa na vichaka vidogo vya miti ya kijani na majani, na huku ikionekana sehemu ya maji iliyojaa mchanga na baadhi ya kuta za sehemu ya nchikavu zikiwa zimemong'onyoka kwa maji hayo.

Sehemu ya ardhi iliyo na mandhari ya tambarare majani machache yaliyokauka na mabichi kiasi na vichaka vya miti michache, na sehemu nyingine ya ardhi iliyo na tambarare kukiwa na maji na huku akionekana mnyama mwenye mapembe marefu, akiwa anavuka moja ya barabara iliyoko katika ardhi hiyo ya tambarare.

Sehemu ya ardhi iliyo na mandhari ya miinuko, na tambarare na mabonde, huku sehemu ya miinuko ikiwa na vichaka vya miti mikubwa na midogo, na huku katikati kukiwa kumepitiwa na mto uliojaa maji machafu na milima ikionekana kwa mbali.

Banda kubwa la mifugo lililoezekwa kwa mabati na kushikiliwa na miti, na pembeni kukiwa kumezungushwa miti, na huku ndani ya banda hilo kukiwa na ng'ombe mwenye rangi nyeupe na mabaka meusi na sehemu ya mbele kukiwa mazao yenye rangi ya kijani.

Banda kubwa lililo na wanayama wa kufugwa aina ya mbuzi, huku yakiwa yametengenezwa kwa mbao na huku kukiwa na sehemu ya kulishia wanyama hao. Ikiwa imetengenezwa kwa mbao na ndani kukiwa kumewekwa majani mabichi.

Banda la uzalishaji na ufugaji wa kuku lililoezekwa kwa matofali na pembeni kukiwa na nyavu zilizofungwa, na ndani ya banda hilo kukiwa na wanyama wa bata na kuku wenye rangi nyeusi na nyeupe, na huku akionekana mtu aliyevaa sketi nyeusi na mabuti meusi huku akiwa anatupa chakula katika bata hao na kuku.

Banda kubwa la kilimo lililoezekwa kwa vitambaa vyeupe vya turubai na kushkiliwa na nguzo za chuma, na ndani ya banda hilo kukiwa na vitalu vilivyopandwa mimea, ikiwa katika vimifuko vidogo vyeusi, ikiwa katika aina mbalimbali.

Mbegu za mazao zilizooteshwa katika chumba maalumu kilicho na vyombo vipana vyenye rangi nyeusi huku ndani kukiwa na udongo, na katika kila chombo kukiwa na mmea uliopandwa wa rangi ya kijani ukiwa katika vyombo vile.

Shamba lenye mazao aina ya mimea ya mbegu, lililopandwa mahindi katika mistari yakiwa na rangi ya kijani na katika ardhi hiyo iliyo na udongo mwekundu ikiwa aina manyasi.

Kikasha kidogo cha karatasi kilicho na mbegu za mimea chenye rangi nyeupe na ufuta wa njano na kijani, kikiwa na maandishi meusi na rangi ya kijani, na mbele ya kikasha hicho kukiwa na picha ya mmea wa mbegu hizo.

Mbegu za kilimo zilizo katika vipaketi vidogo yenye rangi ya kahawia na wa pembeni kukiwa na picha yenye rangi ya mbegu hizo aina ya karoti, hoho na kabichi na huku kukiwa na maandishi yenye rangi nyeupe katika baadhi ya vikaratasi hivi.

Sehemu ya banda kubwa la kilimo, lenye chombo kilichopandwa miche ya mazao iliyopandwa kwenye vifuko vya rangi nyeupe. Huku miche hiyo ikionekana kumea, yenye rangi ya kijani ikiwa ndani ya chombo hicho chenye kuta nyeusi.

Shamba kubwa la kilimo lililo na mahindi yaliyopandwa kwa mistari, na huku katikati ya mstari wa mahindi hayo, kukiwa na udongo uliolimwa vizuri bila kuwa na majani yoyote katika mistari hiyo.

Sehemu ya wazi iliyo na mifuko meupe mikubwa iliyojaa mbegu za mahindi yalipagwa katika mistari, huku mifuko hiyo ikiwa wazi sehemu ya juu na wakionekana watu waliosimama kando wakiwa wameshika mifuko hiyo ya mahindi.

Banda kubwa la kilimo lililoelezekwa na kitambaa chenye rangi nyeupe, na kushikiliwa na vyuma na ndani ya banda hilo kukiwa na vitalu vilivyowekwa juu, vilivyo na vijifuko vidogo vyeusi vilivyopandwa miche mbalimbali ndani ya banda hilo.

Sehemu za wazi iliyo na meza iliyo na mbegu za mazao mbalimbali ya nafaka zilizowekwa ndani ya vibakuli vidogo, kukiwa na mbegu zenye rangi ya: kahawia, mbegu nyeupe, mbegu za rangi nyeusi na mbegu nyingine zikiwa na rangi nyekundu.

Shamba lenye mfumo wa umwagiliaji lililolimwa matuta na katikati ya matuta hayo kukiwa na mimea ya kijani iliyopandwa kwa mistari na katikati kukiwa na mipira yenye rangi nyeusi, kwa ajili ya umwagiliaji na huku katikati ya hayo matuta kukiwa na mifereji isiyokuwa na maji.

Kifuko kidogo cha mbegu za kilimo kilicho na rangi nyeupe na fito za kijani, kikiwa na maandishi meusi na huku mbele ya kifuko hicho kukiwa na picha ya mmea wa mbegu zilizomo, ndani huku kukiwa na maandishi mengine meupe.

Banda kubwa lililoezekwa kwa kitambaa na kufungwa vyuma na huko ndani kukiwa na ardhi yenye majani kiasi na huku kukiwa na vitaru vilivyopandwa miche ya mbegu mbalimbali, zilizowekwa katika vikaratasi vya rangi nyeusi na vingine katika viboksi vilivyo na rangi nyeusi.

Sehemu kubwa ya duka aina supamaketi linalouza paketi za bidhaa za mazao mbalimbali. huku vikiwa na rangi nyeupe na mbele yake kukiwa na maandishi meusi na picha za maua mbalimbali yenye rangi ya karoti na rangi ya kijivu.

Sehemu ya uwanja iliyo wazi, ikiwa kando ya jengo lililozungushiwa ukuta wa matofali na nje ya uwanja huo kukiwa na nyasi fupi na gari jeupe lililosimama na huku kukiwa na Wanyama wa kufugwa wenye rangi nyeupe na watoa huduma waliovaa makoti mieupe kando ya gari hilo.

Sehemu ya wazi iliyo na banda la kufugia wanyama, lililotengenezwa kwa mabati na kuezekwa kwa mbao na mbele pakiwa na uwazi uliofungwa kwa geti lenye vyuma, na ndani akionekana mbwa mwenye rangi nyeusi akiwa amelala.

Sehemu yenye banda dogo la wanyama wa kufugwa aina ya mbwa na ndani ya banda hilo kukiwa na banda jingine dogo lililotengenezwa kwa chuma, na sehemu ya mbele kukiwa na wavu wa waya wenye matundu madogo na huku ndani ya banda hilo dogo akionekana mbwa aliyefungwa mnyororo mwenye rangi ya kahawia.

Sehemu ya wazi iliyo na banda kubwa lililoezekwa kwa bati na kushikiliwa na mbao pembeni, huku kando kukiwa na vichaka vya miti na ndani ya banda hilo lililo wazi, akionekana mnyama wa kufugwa aina ya mbwa akiwa amelala.

Sehemu ya ardhi iliyo na maji na kando kukiwa na ardhi iliyo na mawe na changarawe, na huku akionekana mnyama aina ya kenge akiwa kando ya maji, sehemu iliyo na maji machache na michanga akiwa amelala.

Sehemu ya wazi iliyo na mti mkubwa, ulio na matawi makavu na huku juu ya matawi hayo makavu akionekana mnyama wa porini aina ya ndege, aliye na rangi nyeusi na sehemu ya tumboni akiwa na manyoya yenye rangi nyeupe na madoa madogomadogo yenye rangi nyeusi.

Sehemu ya msitu iliyo na nyasi fupi na miti mikubwa ya kijani na kando kukiwa na sehemu ya ardhi iliyo na udongo, huku wakionekana wanyama wa porini watatu warefu wenye mabaka ya rangi ya kahawia na mistari myeupe aina ya twiga wakiwa wamesimama pembeni ya msitu huo.

Sehemu ya wazi iliyo na mapango yenye mawe huku katika moja ya pango akionekana mnyama wa porini, nyoka aliye na mabaka ya rangi nyeusi na rangi ya kahawia akiwa katika moja ya pango hilo amelala.

Sehemu ya ardhi iliyo na wanyama wa porini aina ya ndege wenye midomo mirefu mieusi na rangi nyeupe na mikia ikiwa mieusi na huku sehemu moja ikiwa imezungukwa na maji mengi, na ndege hao wakiwa katika sehemu Iliyo na vichaka na nyasi fupi.